Mitambo mikubwa ya kuchimbia mafuta au gesi inayo fanana na miundo mbinu ya vituo vya kusambaza umeme kutokana na miundo ya chuma na nyaya ambapo kuna gari linalo saidia katika usambazaji wa umeme.

Jengo la ghorofa lenye madirisha mengi, limezungukwa na miti na nguzo za umeme, zenye waya nyingi na transformer ,zikiashiria kituo kidogo cha kusambaza umeme katika mahali ambapo watu wanaishi.

Mtazamo wa angani wa eneo kubwa lenye majengo ya viwanda au ghala, pamoja na sehemu kubwa ya maegesho yenye mistari iliyopakwa rangi. Majengo hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yamepangwa vizuri huku yakizungukwa na sehemu za kijani kibichi na barabara .

Kituo cha kusambaza umeme. Miundo mikubwa ya chuma, nguzo nyingi, na nyaya za umeme zinazounganisha vifaa mbalimbali. Ni eneo la viwanda au la kibiashara linalohusika na usambazaji wa nishati ya umeme.

Mtambo Mkubwa wa kuzalisha umeme au kitiwa cha kipasa umeme kinacho onekana kutoka juu. Kuna miundo mingi ya silinda inayoashiria vitengo vya kupwaza au kuzalisha na Moshi au mvuke ukitoka baadhi yao mandhari inayozunguka ni ya asili.

Nguzo ya umeme ya mbao yenye transfoma, nyaya nyingi, na vifaa vingine vya kusambaza umeme, iliosimama katikati ya eneo lenye miti na mimea ya asili. Kwa mbali, kuna anga la bluu lenye mawingu meupe.

Nguzo kubwa ya chuma inayotumika kusafirisha umeme wa juu imesimama katikati ya eneo tambarare lenye mimea mifupi. Nguzo hiyo ni ndefu na imejengwa kwa muundo tata wa chuma. Chini ya nguzo kuna mtu mmoja amevaa koti la manjano au kijani kibichi linalong'aa akitazama nguzo, labda akiangalia au kufanya matengenezo.

Kiwanda kikubwa cha umeme au mitambo ya viwanda kinaonekana kutoka juu. Kuna miundo mingi na mabomba yanayotoa moshi au mvuke. Kiwanda hicho kimezungukwa na mandhari ya asili. Inaashiria uzalishaji wa nishati na viwanda vikubwa.

No recording here !!!!

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia. Mazingira asilia yenye mto mdogo au mkondo wa maji, ukiungana na mimea na ardhi ya kijani kibichi, na uwepo wa mnyama pori. Nyuma, jambo linalobadilisha jitihada za kulinda na kusimama, bayowani na vyanzo vya maji safi.

Msafara wa magari ya watalii katika eneo kame la asili, wakizunguka katika mazingira ya hifadhi ya wanyama pori, linalohusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili.

Vifaru watatu, wakiwemo vifaru wawili wakubwa na mtoto mmoja mdogo, wanatembea kwenye eneo lenye nyasi kavu au udongo mwekundu. Wanaonekana kuwa katika mazingira yao ya asilia na kwa mbali anga ni la bluu. Ni wanyamapori katika mbuga au hifadhi ya asili.

Miundo ya zege ya barabara kuu au daraja linaloendelea kujengwa. Kuna nguzo kubwa na slab la zege ambazo zinaunda sehemu ya juu ya barabara au daraja. Chini yake kuna magari machache yaliyoegeshwa au yakipita yakionyesha kuwa eneo hilo linaendelea kutumika licha ya ujenzi .

Picha ya wazi ya punda milia mmoja kitembea kwenye eneo kame au lenye nyasi kzvu, pundamilia huyu ana milia nyeusi na nyeupe iliyobainika wazi, kwa mbali kuna mlima mkubwa wenye kilele chenye theruji au barafu na anga la blue lenye mawingu meupe, ni mandhari ya wanyama pori.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyingi za mapambo. Katikati ya kundi hilo kuna mtu mmoja mrefu sana anayeonekana amevaa vazi la kipekee la kitamaduni labda kiongozi wa ngoma ya kipekee au sherehe na anafanya kitu kinachoonekana kama kuruka.

Simba jike amelala au anapumzika juu ya kilima kidogo chenye nyasi au ardhi kavu. Simba ana rangi ya dhahabu na anaonekana kuwa katika hali ya utulivu . Kwa nyuma mbali, kuna vitu vinavyofanana na majengo marefu au mandhari ya jiji, ingawa haionekani wazi kabisa.

Kundi la tembo watatu wakubwa wako katika mazingira ya asili yenye mimea na udongo wenye nyasi fupi. Tembo hawa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na mmoja wao anaonekana akitumia mkonga wake, labda akilia au akigusa kitu.

Mwanaume mzima, labda mkulima au mfanyakazi wa jamii amesimama kwenye ardhi yenye udongo na mimea. Amevalia nguo za kazi zikiwemo kofia ya kulinda jua na sare ya kijani kibichi. Anashikilia mfuko, labda wa mbegu au mbolea. Nyuma yake kuna makazi ya watu au vijiji yaliyo na nyumba zilizojengwa karibu karibu.

Faru mweusi, na anaonekana akisimama au kutembea karibu na mti, labda kwenye mazingira ya hifadhi ya wanyamapori au msitu. Anaonekana mweusi na mkubwa. Nyuma yake kuna miti na mimea.

Kundi la twiga watano au sita wakitembea kwenye nyasi kavu au eneo lenye miti kidogo. Twiga hawa wanaonekana wakiwa katika mazingira yao asilia. Kwa mbali anga ni la buluu safi.

Kundi la pundamilia na mbuni wakiwa kwenye mandhari ya savana yenye nyasi na udongo. Nyuma yao kuna refu la jiji likionekana mbali likionyesha tofauti kati ya wanyama pori na maendeleo ya mjini. Ni bustani ya wanyama au hifadhi iliyo karibu na jiji.

Mabomba makubwa ya blue yaliyolala chini na juu yake kuna mashine nzito za ujenzi. Mtu anayeendesha mashine hizo anaonekana akiwa amekaa juu na ni kama ni shughuli ya ujenzi au uwekaji wa miundo mbinu mikubwa.

vali kubwa la bluu, labda ya mfumo wa kusambaza maji. Mtaro wa zege uliopo ardhi labda kwa ajili ya kupitisha maji, huku mazingira ikionyesha udongo na mimea michache. Neli au bombalikimwaga maji, pengine kwenye chanzo cha maji au mfumo wa umwagiliaji kwa ujumla.

Mandhari ya jiji lenye majengo marefu na mto au ziwa mbele yake. Kuna majengo marefu ya kisasa upande wa kushoto na wa kulia wa mto au ziwa. Kando ya maji kuna miti mikubwa ya kipalma ikiongeza uzuri wa mandhari. Anga ni buluu lenye mawingu meupe.

Watu watatu wanafanyakazi kwenye eneo lenye tope na uchafu mwingi, labda kutokana na mafuriko au uharibifu mwingine wa kimazingira. Mmoja wao amevaa nguo za kijani kibichi na anaonekana akitumia dhana ya kuchimba, huku wengine wawili wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wakisaidiana kusafisha. Nyuma yao kuna miti na mimea mingine iliyoharibika.

Kundi la swala chini ya mti wenye matawi mengi yaliyosambaa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo la wazi lenye nyasi na miti mingine michache. Swala hawa wanaonekana wakiwa katika mazingira yao ya asili labda wakila au wakitazama mazingira.

Kundi la watu wakiwa katika eneo lenye matope na udongo mwekundu, wengi wao wakiwa wamevaa buti za mpira na nguo za kazi au sare za rangi ya kijani kibichi na manjano. Inaonekana kama wanafanya kazi ya kusafisha, kutoa uchafu au shughuli nyingine za ujenzi ama urekebishaji baada ya mvua au mafuriko.

Twiga wawili wakiwa wamesimama kwenye mandhari ya savannah. Wamezungukwa na miti midogo midogo na vichaka huku mwanga ukionekana wazi juu. Twiga hawa wanaonekana katika mazingira yao ya asili labda wakiwa majani au wakitazama mazingira.

Duma mwenye madoa meusi na kahawia amelala kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi na kavu. Duma anaangalia kulia huku macho yake yakiwa makini. Wanyamapori katika mazingira yao ya asili ikionyesha uzuri wa viumbe hawa wa porini.

Kasa wawili wako karibu na maji kasa hao wana kanda lenye rangi ya kahawia na mifumo tofouti . Wako kwenye udongo wenye matope karibu na mingi za bwawa ndogo la maji .kenda la moja wa kasa hao linaonekana kungaa kutokana na unyevu au mwanga .

Mandhari ya makazi yasiyo rasmi au makazi duni. Nyumba nyingi zilizojengwa karibu karibu sana na paa zao zimefinyana kwa mabati au vifaa vingine visivyo rasmi. Nyumba zimejengwa kwenye mteremko au kilima, ikionyesha hali ya msongamano wa watu.

Kundi la watu wamesimama karibu na miche ya miti iliyopandwa ardhini na mingine ikiwa kwenye makopo wakionyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili kupitia upandaji wa miti.

Mandari ya mto au mkondo wa maji wenye daraja la chuma lenye rangi ya kijani kibichi, kwenye mto huo kuna mtu mmoja akiendesha boat ndogo ya kayak ya rangi ya blue na ya majano, upande wa kushoto wa mto kuna miti ya kipalma na nyuma kuna jengo refu la kisasa linalofanana na mnara.

Watu wakifua nguo kwa mikono nje ya jengo karibu na ukuta uliofunikwa na mabati. Kuna ndoo nyingi za plastiki za rangi tofauti , pinki, bluu, kijani kibichi zilizojazwa maji au sabuni na nguo zimeonekana zikiwa zimeloweka au zikipua.

Gari dogo liko kwenye barabara pana inayopita katika mandhari ya asili. Huku likielekea daraja kubwa, likisizitiza umuhimu wa usafiri unaozingatia uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili.

Simba wawili wakiwa kwenye eneo lenye nyasi. Simba moja Yuko upande wa kushoto na mwingine Yuko upande wa kulia wote wawili wakitazamana kama wanasakana na kuwasiliana kwa ukaribu. Wana manyoya ya rangi ya dhahabu na Simba wa kulia ana manyoya mengi shingoni.

Majani ya maua ya maji yaliyoelea juu ya uso wa maji, yakiwa na rangi ya kijani kibichi na mishipa wazi. Maji hii ni meusi au na kivuli nyeusi, na kuna mwangaza unaoonekana kwenye majani, ikiashiria utulivu, amani na uzuri wa asili.

Magari mawili makubwa ya abiria, labda mabasi au matatu yakiwa yameegeshwa au yakitembea kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Gari moja linaonekana kuwa jeupe na bluu, na jingine ni jekundu. Kuna mtu aliyevaa shati za zambarau au pinki akitembea karibu na magari.

Barabara kuu au barabara yenye vichochoro viwili vya magari yanayokwenda pande tofauti. Inaonekana kuwa na lami na imezungukwa na miti na mimea mingine upande mmoja na kando kando ya barabara pia. Kuna magari machache yanayoonekana mbali kwenye barabar.

Magari na watu wako kwenye barabara yenye majengo ya miji, huku basi la kijani likionekana wazi katikati likisititiza uwepo wa matumizi ya usafiri wa umma katika eneo la mijini lenye shughuli nyingi.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na mabasi mawili yaliyoegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi haya yana rangi ya kijani na zambarau, na yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umme. Watu hao wanaonekana wakipanda au kushuka mabasi, au wakisubiri usafiri.

Barabara yenye magari na watu . Picha ianoenakana kama mazingira ya mjini, yenye magari mengi yakipita na baadhiya watu wakitembea pembeni .Kuna majengo yanayoonekana kwa mbali. Barabara inaonekana kuwa na upande mmoja wa lami mwingine wa udongo.

Barabara, na iko na magari yaliyosimama au yakitembea kwa hiyo barabara na kuna watu wakitembea pembeni . Barabara iko na upande mmoja wa lami na upande mwingine wa udongo. Kwa mbali, kuna majengo na miti . Ni mazingira ya kawaida ya mji au barabarani.

Mandhari ya mtaa au barabara yenye majengo kando kando. Kuna magari kadhaa yaliyopaki yakiwemo, hasa matatu mawili au zaidi yaliyopakwa rangi mbalimbali na yenye michoro. Moja ya matatu hiyo inaonekana kuwa na rangi za kijani, buluu na njano.

Barabara kubwa ilio na magari kadhaa na daraja la watembeaji kwa miguu linalovuka juu yake. Barabara inamistari iliopakwa rangi ikionyesha njia za magari na kuna magari meupe na mekundu yakionekana yakitembea au yameegesha kando ya barabara. Chini ya daraja kuna watu wachache wakitembea kwenye njia ilio kando ya barabara.

Matatu ya rangi nyeupe ikiwa na picha na maandishi yenye utangazaji ikiwa imepaki barabarani na watu wakipanda hali inayo ashiria usafiri wa umma katika eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara kuu iliyowazi na yenye alama za barabarani ,ambapo kuna magari mawili likiwemo basi kubwa la abiria yakipita ikionyesha wazi shughuli muhimu za usafiri wa umma na miundombinu yake.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika jini ya miti mikubwa labda wakishiriki katika mkusanyiko wa hadara au tukio ya jamii. Watu hawa wamevaa nguo za rangi tafauti na bahati yao wanaonekana wakiongea au kusikilizana. Maandari nyuma unaonekana kuwa na majengo na miti mingine.

Treni inapita nyuma ya ua wa waya au fence . Sehemu ya mbele ya treni ina rangi nyekundu na sehemu ya nyuma ni nyeupe. Mandhari ya nyuma ya ua na treni inaonyesha eneo la nje labda karibu na kituo cha reli au njia ya treni.

Matatu ya rangi ya dhahabu na rangi nyengine mbalimbali imesimama kando ya barabara yenye watu na majengo ya mijini kuonyesha wazi uhai na umuhimu wa usafiri wa umma nchini Kenya.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa, lililoandikwa Tawakal likiwa limeegeshwa kando ya jengo, likionyesha wazi matumizi yake katika huduma za usafiri wa umma katika barabara kuu.

Foleni ya mabasi mawili na magari mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Mabasi hayo yanaonekana kama yale yanayotumika kwa usafiri wa umma, labda matatu au mabasi ya shule. Wanatembea kando ya barabara na mandhari ya nyuma kuna majengo ya mjini.

Mandhari ya mji au barabara kuu yenye marangi mengi. Barabara pana yenye magari mengi ya aina tofauti ikiwemo mabasi mekundu na magari mengine. Magari yanaonekana yakitembea kwenye pande zote mbili za barabara.

Sehemu ya paa la gari la teksi jeupe lenye ishara ya teksi ya rangi ya chungwa juu yake, likiwa limeengeshwa kando ya barabara yenye shunguli nyingi jijini. Kwa mbali kuna majengo ya ghorofa, miti na watu wakitembea.

Kundi la watu wamesimama karibu na basi dogo au matatu barabarani. Watu hao wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana wakishughulika na shughuli zao za kila siku labda wakisubiri usafiri au wakifanya biashara. Nyuma yao kuna majengo ya mijini kuonyesha kuwa eneo hilo ni la mji au mtaa wenye shughuli mingi.

Basi la abiria ambalo hujulikana kama matatu limepambwa kwa rangi nyingi, michoro na jina na ujumbe. Watu kadhaa wanaonekana karibu moja akifanya kazi karibu na gurumu la mbele akiwa ni kama anabadilisha taeri . Mazingira katika nyuma ya matatu na majengo marefu yanayoashiria mazingira ya jiji au mji mkuu.

Magari yamesimama chini ya daraja . Magari kadhaa ya rangi tofauti, nyeupe, nyekundu, nyeusi, yanaonekana yameegeshwa au yamesimama. Sehemu ya chini ya daraja inaonekana kuwa na nguzo kubwa la zege.

Kundi la mabasi mbalimbali na magari mengine ya abiria yakiwa yameegeshwa katika eneo la wazi linalofanana na kituo cha mabasi au uwanja wa maegesho wa magari ya umma.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kawaida, wakikusanyika karibu na basi ndogo la kijani kibichi, ni kama wanasubiri usafiri au wanakusanyika kwa ajili ya tukio, mandhari ya nyuma yanaoonyesha majengo na miti.

Mazingira ya barabarani yenye magari mbalimbali, ikiwemo gari dogo jeupe na gari la abiria la buluu pamoja na pikipiki zinazoashiria usafiri wa umma na watu wanaonekana wamesimama pembeni, ikionyesha shughuli za kawaida za usafiri wa umma katika eneo lenye msongamano wa magari.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, yenye magari mengi yaliyoegeshwa kando ya barabara na watu wakitembea. Kuna magari meupe na matatu au mabasi madogo yenye rangi tofauti. Kwa mbali kuna majengo ya ghorofa na trafiki inaonekana kuwa nzito.

Mfumo wa mabomba ya chuma yenye vali au mifumo ya kudhibiti mtiririko. Mabomba haya yamefungwa kwenye ukuta au dari na yanaonekana kuwa na vali ndogo za kurekebisha au kupima mtiririko.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa raslimali ikionyesha kundi la ng'ombe wakinywa maji kutoka kwenye chombo kikubwa kilicho jengwa. Kuashiria umuhimu wa miundo mbinu ya maji kwa ajiri ya mifugo na usimamizi sahihi wa raslimali za maji katika kilimo.

Mfereji mrefu na mpana uliochimbuliwa ardhini, jambo linaloweza kuashiria shughuli za ujenzi wa miundombinu muhimu ya maji safi, usambazaji wa maji, au mifumo ya kusambaza maji machafu ya taka, usimamizi wa taka. Huku majengo yakionekana nyuma yakipa muktadha wa eneo la maendeleo ya mji.

Eneo wa ujenzi wa reli au matengenezo. Vifaa na mashine ziko karibu na nyumba za reli. Watu kadhaa waliovalia mavazi ya usalama ya rangi ya chungwa wanaonekana wakifanya kazi katika eneo hilo, wakionyesha kuwa kuna shughuli inayoendelea.

Mkondo mkubwa wa maji safi unamwagika kwa nguvu, kwa shamba lenye majani makubwa. Huenda ni mimea ya chakula au mimea mingine ya kilimo. Udogo unaonyeshwa na maji hayo.